Mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha bluu chenye mgongo uliolegezwa akionyesha mazingira ya matibabu au kituo cha kutoa damu. Mkono wake wa kulia umewekwa kwenye sehemu ya kupumzika ya mkono na sindano imeingizwa kwenye mshipa wake.

Mwanamke aliyevalia sare nyeupe na nyeusi anaonekana akichanganya kitu ndani ya chombo kubwa cheupe kilicho wazi, akiwa ameshika kifuniko cha machungwa juu yake.

Mwanamke akimtazama mtoto mchanga aliyelala chini ya chandarua. Mwanamke huyo amejikunja kando ya kitanda akimtazama mtoto kwa upole akionyeshana uangalifu na upendo. Mtoto analala akiwa ametulia akilindwa na chandarau kinachoonekana wazi mbele. Mazingira yana asili ya utulivu na usalama.

Mwanamke aliyevaa barakoa ya blue na shati ya mistari, anaonekana akimpatia sindano mwanamke mwingine aliyekaa ambaye pia amevaa barakoa ya blue na kile kinachoonekana kama kitambaa kichwani.

Bendera kubwa imesimama upande wa kulia ikiwa na kichwa cha habari kinachosomeka. Chini yake kuna nembo mbalimbali za mashirika kauli na pamoja na nembo za kaunti ya Kajiado na Narok. Nyuma ya bendera kundi la watu waliovalia mavazi tofauti baadhi ya wao wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni zenye rangi mingi.

Lori kubwa, jeupe lililobadilishwa kuwa kliniki ya simu kama ilivyoonyeshwa kwa maneno yaliyo kando upande wake. Upande wa lori una picha kubwa ya watu wawili, moja akiwa amebeba mtoto.

Upande wa kushoto mwanaume ameketi kwenye kiti cha mbao amevalia shati la zambarau na kofia za kitamaduni akionekana akichunguzwa , mtu ambaye ni mwanamke amevalia koti la bluu na kujisikiza maski masikioni na kuonekana akichunguza mwanaume mzee akitumia kifaa cha kupima joto mwilini.

Daktari wa meno akiwa amevaa kanzu nyeupe, barakoa ya kijani kibichi na glovu anachunguza kinywa cha mgonjwa wake mwenye ameketi kwenye kiti maalum huku akifungua kinywa chake.

Mkono ulio valia glavu ya bluu unashikilia zana tatu za meno zinazometameta zana hizo ni kioo cha daktari wa meno kibano na ncha iliyopinda.

Uso wa mtu unakaribia kuonyesha meno meupe na safi, huku mdomo ukiwa wazi. Daktari wa meno amevalia glovu ya buluu ameshikilia kioo akichunguza kwa umakini.

Zana tano za meno zote zimetengenezwa na chuma kinachong'aa. Zimewekwa kwenye mandhari meupe safi. Kushoto kabisa kuna kifaa cha kuchuumba meno kinachong'aa kikifuatiwa na kioo kidogo.

Safu ya vyombo vya chuma vya daktari wa meno vikiwa vimepangwa wima kwenye sehemu ya rangi ya bluu. Upande wa kushoto, kuna koo kidogo cha meno chenye mpini mrefu.

Katika maabara au darasa, wanafunzi watano wamevaa makoti meupe na barakoa za blue . Wamekusanyika kuzunguka meza. Wanaonekana wakishiriki katika majaribio au mazoezi ya vitendo.

Kwenye uso mweupe vifaa kadhaa vya meno vimepangwa pamoja na modeli ya meno. Kuna mswaki mweupe na bluu kioo kidogo cha meno na zana zingine za chuma zinazotumika katika matibabu.

Wataalamu wawili wa meno wakiwa wamevaa sare za bluu na kofia za upasuaji wakimtibu mgonjwa. Wote wamevalia barakoa na miwani ya kujikinga huku mmoja akiwa amevalia kofia ya uso. Wanatumia vifaa vyao vya meno.

Daktari wa meno amevalia sare ya blue , na glavu nyeupe akifanya matibabu ya meno kwa mgonjwa, anaonekana kutumia vifaa mbalimbali vya kutibu, vikiwemo kile kinachotoa, hewa na maji pamoja na kioo cha meno. Mgojnwa amefungua mdomo wake wazi akionyeshana meno. Mzaidiwa wa daktari wa meno pia anaonekana.

Mwanaume anasugua meno yake kwenye kutumia mswaki, uso wake unaonyeshana kujitahidi na mdomo wake umefunguka kiasi. Mswaki mweupe wa bluu umewekwa kwenye meno yake ya juu ukiwa mweupe zinaonekana kwenye meno.

Meno ya binadamu ikiwa sehemu mbili kabla na baada ya matibabu ya meno. Kabla, jino la mbele linaonekana kuwa na tundu ndogo na pengo. Baadae ya matibabu, tundu hilo limefungwa na jino linaonekana kuwa kamilifu na safi.

Huu ni mkusanyiko wa zana za meno zilizopangwa kwa uangalifu kwenye sehemu ya bluu isiyokolea. Upande wa kushoto kuna shindano ya meno ikifuatwa na vigunduzi kadhaa na skela zilizotumika kwa uuguzi wa na kusafisha.

Uso wa mtu unaonyesha mdomo wake wazi na meno safi meupe. Daktari wa meno ambaye anaonekana kwenye picha anatumia kifaa cha kuvutia ambacho kinaonekana koleo ya meno. Daktari ana glavu za bluu ambazo zinaonekana wazi kwa mkono ukishika taya za mtu huyu.

Mtu mwenye uso mweusi na ndevu nyepesi anashika tawi dogo la kijani kibichi na kuliweka mdomoni mwake. Anaonyesha tabasamu pana akifichua meno yake meupe, isipokuwa kwa jino moja lililokosekana kwenye sehemu ya mbele ya taya yake ya juu.

Wafanyakazi watatu wa afya wakiwa wamevalia suti nyeupe za kujikinga wakihamisha mgonjwa au kifaa maalum cha matibabu. Wanafanya kazi karibu na ndege ndogo ya matibabu na gari ya wagonjwa. Katikati ya picha kuna kifaa kinachoonekana kama kiboda cha kutengeneza uwazi kikiwa kimewaka juu ya machela.

Kundi la watu wakipita kwenye maji mengi ya mafuriko yenye rangi ya kahawia. Wanaume kadhaa wamevaa jaketi za uokozi zenye rangi nyekundu kuashiria kuwa wahusika katika juhudi za uokozi wa masaibu.

Mafuriko huku maji ya rangi ya kahawia yakifunika eneo lote, kundi la watu linaonekana likiwa limekusanyika kwenye boti ndogo wakivuka majini. Mwanume mmoj amesimama mbele ya boti akishikilia kamba akionekana akiongoza njia. Nyuma yao, nyumba na miti zimezungukwa na hii maji.

Mazingira ya vijijini ambapo mwanaume aliyevaa shati nyeupe na suruali nyeusi, amesimama katikati ya eneo lenye udongo mwekundu. Kundi la mbuzi weupe wametembea upande wa kushoto wake.

Picha hii inaonyesha kundi la watu, wengine wakiwa wameketi, wengine wamesimama. Watu wawili walio mbele wamevaa fulana, mmoja ana maandishi inasema volunteer wa lishe. Mazingira yanaonekana kuwa nje, labda mkusanyiko wa jamii.

Ghorofa kubwa la rangi ya manjano . Kando yake kuna miti inayong'aa rangi ya kijani ambapo pia tunaona anga ambayo ya rangi ya buluu.

Kundi la vijana wakifanya kazi ya kuchimba shimo kubwa kwenye ardhi yenye udongo mwekundu na mimea. Wamevaa nguo za kawaida na baadhi yao wanatumia majembe kuchimba udongo.

Lori kubwa la kijani kibichi likipakiwa taka au uchafu katika eneo la makazi duni. Gari hilo linaonekana kuwa limejaa taka na watu kadhaa wanasaidia kupakia au kusimamia kazi hiyo. Mbele ya lori kuna mirundo ya mifuko mikubwa ya buluu iliyojaa taka ikionyesha juhudi za kusafisha.

Chumba cha hospitali kilicho na vitanda viwili vyeupe na bluu vilivyo pangwa sambamba. Kati ya vitanda hivi kuna mhudumu wa afya aliye fanya kazi. Upande wa kulia kuna bango la Mozat Bet likionyesha kuwa huduma za afya inahitajika kusaidia huduma zetu za afya kila kitanda kina meza ndogo ya kulala karibu nayo.

Korido ya ndani ya jengo yenye vigae vyeupe vilivyongaa sakafuni na kuta za matofali ya saruji. Kushoto kitanda cha uchunguzi cha matibabu kimeegezwa karibu na dirisha yenye mabango mawili yanayo someka.

Chumba kinachoonekana kuwa sehemu ya kliniki au ofisi ya afya. Upande wa kulia, kuna genereta ya bluu iliyowekwa juu ya kabati la zamani la mbao. Karibu na genereta hiyo, ,kuna bango kubwa la bluu lililobandikwa ukutani.

Chumba cha hospitali au kliniki kikiwa na vifaa mbalimbali vya. Kifaa kikubwa cha kufuatilia mgonjwa chenye skrini inayoonyesha grafu na namba inaonekana katika. Chini ya kifaa hicho kuna mabomba na nyaya zilizo unganishwa upande wa kulia kuna chupa ya bluu yenye maji.

Kifaa cha kisasa cha matibabu kinachofanana na mashine ya kupimia maji, kikiwa kimekaa juu ya kitambaa chenye muundo. Kifaa hicho kina rangi nyeupe na kijivu.

Seti za zana za matibabu zote zikiwa zimewekwa kwenye sehemu ya kitambaa chekundu. Sehemu ya juu inaonyesha seti iliyoandikwa jina mbalimbali. Zana za chuma zina ng'aa zikiwemo mkasi nyembe ndogo za upasuaji zikipangwa kwa mpangilio.

Sehemu ya sakafu yenye vifaa vyeupe na mistari ya kijivu, Katikati kuna kifaa cha matibabu chenye magurudumu na kikapu kidogo cheupe. Mtu mmoja amevaa shati jeupe na suruali nyeusi anasimama karibu na kifaa hicho huku akionekana kukiguza. Nyuma yake kuna kabati ya rangi ya samawati hafifu na kitanda cha watoto.

Kifaa cha matibabu, kinachoonyesha damu nyekundu ikitiririka kupitia mirija miwili tofauti. Chombo kirefu cha kioo, kilichojaa kitu chekundu kinaonekana kikiwa kimeshikwa na bomba kwa mbali.

Kifaa kikubwa cha maabara cheupe na kina mistari nyekundu na sehemu yake ya juu imefuunguliwa. Ndani yake kuna disk nyeupe yenye mirija midogo na inaonekana chini. Kipo kwenye meza ya mabarao na nyuma yake kuna rafu zenye vifaa vingine.

Kifaa cha kiteknolojia chenye rangi ya kijivu nyeupe kinachofanana na kifaa cha matibabu kikiwa kimewekwa juu ya meza ya mbao. Kifaa hicho kina skrini ndogo ya dijiti juu na chini yake kuna vitufe na vifundo za kudhibiti.

Kinguo jeusi cha goti kinachotumika kusaidia na kulinda goti kina tundu jeupe katikati. landa kwa ajili ya usumbufu wa patela. Kimefungwa kwa kamba mbili pana zenye veko moja juu na nyingine chini.

Miguu miwili ikiwa imefungwa minyororo mizito ya chuma. Kila kifungo cha mguu kimefungwa na minyororo hiyo na kuna kufuli upande wa kushoto. Mtu huyu amevaa viatu vya rangi ya bluu.

Mwanamke aliyechoka kabisa akiwa amelala kifudifudi kwenye meza yake ya kazi huku komputa ndogo ikiwa wazi mbele yake. Amevalia shati ya manjano na suruali ya bluu akiwa ameketi kwenye kiti cha ofisi cha bluu.

Mwanamke ameketi chini akiwa ameshika kichwa chake kwa mikono. Anaonekana kua na wasiwasi mwingi au mawazo mingi. Juu ya kichwa chake kuna mawingu ya mawazo yanayoziuza yenye alama za maswali mistari ya kuchanganyikiwa na vifundo vya mawazo, vikionyesha mchanganyiko alionao.

Mwanamume mwenye asili ya kiafrika labda akiwa amevaa sare ya kijezi akiwa amekaa kwenye kiti na kuonekana mwenye huzuni na mawazo mengi mengi. Ameegeza mikono yake moja kwenye uso wake, akionyesha hisia za uchovu au kufadhilika. Mwanamke anaonekana nyuma yake akiwa ameketi kinyume naye ameshika.

Sanduku la dawa lenye rangi ya chungwa na nyeupe limeandikwa kwa herufi kubwa nyeusi. Chini kuna herufi nyingine ndogo hazionekani vizuri. Inaonekana sanduku hili lina dawa za kifafa.

Picha hii inaonyesha sanduku ya dawa ya rangi ya bluu na nyeupe. Juu ya sanduku imeandikwa na kizungu na chini kuna maneno ingine kwa rangi nyeupe. Upande wa kushoto kuna maelezeo ya viambato.

Hii ni dawa ya mifugo iliyotengenezwa na Bimeda inatengenezwa kutibu magonjwa ya ngombe ikiwemo homa ya bonde la ufa ni ya matumizi ya wanyama tu na haipaswi kuwekwa karibu na watoto.

Sanduka la dawa ya kiovu, ikiwa limewekwa juu ya sehemu nyeupe labda meza, sanduku hiyo ina rangi ya njano, na lina maandishi, na picha mbalimbali. Hiyo sanduku ina, imeandikwa kwa herufi kubwa na chini yake kuna maneno yake. Upande wa mbele wa sanduku kuna picha inaonyesha mzazi akicheza na mtoto, ikionyesha kuwa dawa hii inafaa kuwa ya watoto.

Katika mazingira ya ndani, daktari mwanamke akiwa amevalia koti jeupe la maabara. Anatoa dawa ya mdomo kwa mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mwanamke mwingine. Amevalia nguo zenye miraba na inaonekana amelala kifudifudi mikononi.

Mtaalamu wa afya amevaa koti jeupe na barakoa ya bluu akimpea chanjo mtu mwingine ambaye amegeuka mgongoni. Mtaalamu huyo amejikita kwenye kazi yake huku akimpa chanjo mtu huyo begani.

Muuguzi au mhudumu wa afya amevaa sare ya rangi pinki na barakoa ya bluu akimsaidia mwanamke mwingine ambaye pia amevaa barakoa ya bluu na amekaeti. Mwanamke aliyeketi amevalia nguo ya pande yenye rangi mbalimbali.

Mkono wa mtu ukiwa na rangi ya kahawia nyepesi, juu ya mkono kuna tone la damu nyekundu likiashiria kua kuna sehemu iliyojeruhiwa kidogo au iliychomwa, karibu na tone la damu kuna eneo dogo jeupe lisili na rangi likionyeshana labda ni kovu la zaman au eneo lililoponywa.

Mikono miwili ya watu wawili tofauti, mmoja akiwa ameshika kalamu ya bluu na nyeupe na anaweka wino ya rangi ya zambarau kwenye kidole gumba cha mtu mwingine.

Mikono ya mtu mzima, labda muuguzi au mzazi ikiwa inashughulikia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda chenye blanketi ya waridi. Mikono inaonekana ikimvalisha mtoto diapers au kumfunga bengeji dogo kwenye mkono. Mtoto amevaa nguo nyepesi, na anajificha kwenye blanketi laini.

Mwalimu, mwanamke, akisimama, akiwa ameinama kidogo na kuwaelekeza watoto wanne, wadogo ambao wameketi kuzunguka meza. Mwalimu ana nywele zilizosukwa na amevaa nguo ya blue .

Mikono miwini mmoja ukiwa umefunikwa na glovu nyeupe na nyingine ukiwa wazi, Mtaalamu wa afya amevaa glovu akishikilia kifaa kidogo labda sindano au kifaa cha kuchukua sampuli ya damu akielekeza kwenye kidole cha mtu mwingine. Inaonekana kama anafanya jaribio ya damu.

Karibu na karatasi yenye neno Malaria iliyoandikwa kwa herufi kubwa kuna dawa mbalimbali zikiwemo vidonge, sindano na chupa ndogo. Vidonge hivi vya bluu vimejaa kando ya chupa ya dawa yenye rangi ya bluu. Sindano ndefu yenye ncha kali imewekwa karibu na kidole ikiashiria utayarishaji wa dawa.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda chenye blanketi ya rangi ya waridi na michoro ya buluu. Mtoto amevaa nguo za rangi ya waridi na nesi. Anaonekana kuwa mdogo sana. Kichwa cha mtoto kuna barizi nyeupe au vifaa vya matibabu ikionyesha kuwa labda ako hospitali au anapata matibabu maalumu.

Watoto wawili wamevalia barakoa, na wako karibu na kituo cha kunawa mikono cha rangi za kijani, na blue . Kituo hicho kina muundo wa kisasa, na mabango yenye maandishi kama zebra green , yakionyesha kuwa kinaeza kuwa sehemu za, ya kampuni ya mazingira, au afya. Mtoto mmoja ambaye ni mvulana anatumia kituo hicho, kunawa mikono.

Mwanamke mchanga mwenye tabasamu, na aliyevaa shati ya rangi ya chungwa na sketi ya kitenge ameketi mbele ya watoto kadhaa. Watoto hao wameketi chini wame, wakiwa wamezunguka kwa umakini wakimsikiza kwa makini. Anaonekana kuwa anafunza kuwaelezea kitu akitumia ishara za mkono, kuongeza msisitizo.

Wanawake wanne au zaidi walioketi katika safu ikiwa mmoja akiwa anabeba mtoto mchanga. Wanawake wote wamevaa mashati meupe yenye mikono mifupi na sketi ndefu za rangi ya kahawia na mistari nyeupe na ya rangi ya chungwa.

Mikono ya mtu, ikioshwa chini ya maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba la jiko la chuma. Mikono inaonekana yenye ngozi nyeusi na ina maji mengi juu yake.

Vifaa vingi vya mazoezi katika chumba hiki. Katikati kuna raka kubwa nyeusi iliyo na rafu tatu zilizojaa mipira mizito yenye rangi mbalimbali, ikiwemo bluu, nyeusi, kijani na zambarau.

Mchezaji wa soka akiwa amelala chini kwenye uwanja wa kijani kibichi akishikilia goti lake. Mchezaji huyu amevaa soksi ndefu nyekundu na buti nyeusi za soka. Mkono wake moja unashikilia goti likionyesha maumivu au jeraha, mpira wa soka mweusi na mweupe umelala karibu na mguu wake.

Mti mkubwa wenye matawi mengi na majani ya kijani kibichi. Shina la mti linaonekana kuwa na mweusi na sehemu zenye maganda yanayo pepetwa zikionyesha umri wa mti. Matawi yameenea pande zote na baadhi ya majani yakiwa yamefunikwa na mwanga wa jua. Chini ya mti kuna kichaka na mimea midogo.

Mti wa nyanya uliotunzwa vizuri ukiwa umebeba nyanya nyingi za kijani ambazo bado hazijaiva. Miti imefungwa kwenye nguzo za mbao ikionyesha msaada wa kuzuia matawi yasivunjike.